Tunaona shamba, shamba hili inaonekana kuwa ni shamba ya mandizi, mandizi zimepandwa humo na pia ninaona mwenyeji amekuja kuweka mbolea hili ndizi ziweze kumea haraka na aweze kuuza baadae.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa kwa kutumia mashine ya stima, huku kwamba kuna ng'ombe ambaye hutoa maziwa ama huyu ni ng'ombe wa maziwa.

Huku naona ya kwamba kuna shamba moja la mahindi ambapo hii mahindi inaonekana ilishikwa na ugonjwa hii mahindi haiwezi kulwa labda tu ilwe na kuku.

Huku naona ya kwamba kuna watu wanaopima maziwa, hapa kuna uwezekane wa kuuza maziwa na wa kulima .Apa pia wanaonekana kua watu wanafunga ng'ombe ya maziwa ,ili wapate maziwa.

huku tunaona mtu ambaye anaiweka maziwa katika kitu ambacho inchemusha iligari la maziwa iweze kuikujia na kupeleka ziende na duka ambazo zinaenda kuwauzia watu waliokuwa wanaishi mjini.

Huku naonaya kwamba kuna ng'ombe mbili ambaye amekufa vibaya sana. Hawa ng'ombe ameleta kuwa kuna mahusuniko kwa mtu ambaye alikuwa akifanya.

Hapa ni shamba. Shamba hili inaonekana kupandwa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana bado ni bichi. Ndizi hizi zinaweza kulwa kwa kupikwa au zinaweza kulwa kwa kuyangojea yaive. Inaweza pia kuuzwa sokoni.

Hapa naona mtu ambaye anafuga ng'ombe ili apate maziwa, maziwa hilo linaweza kutumika kupika chai na ukiuza unaweza kupata fedha au pesa.

Huku naona ya kwamba kuna mandizi ambayo yamepandwa hivi karibuni hizi ndizi bado hazijatosha kuvunwa pia hii ndizi ni mzuri kwa watu wanaokula.

Huku naona ya kwamba kuna watu wanaovuna ndizi, hao watu wanaonekana kuwa ni wakulima. Wanavuna ndizi hizi ili waende wauze baada ya kuuza wapate fedha.

Tunaona mkulima mmoja ambaye ni mwanamke. Mkulima huyu anaonekana akipiga dawa ng'ombe yake ili iweze kuwa na afya au kuwa safi na isiweze kushikwa na ugonjwa yeyote. Huku pia tunaona ni shamba kubwa ya kuchunga ng'ombe.

Huku naona ya kwamba kuna ndizi ambayo haijaiva lakini hii ndizi inaweza kulwa ikiwa hivi mbichi kwa kupikwa. Hii mbichi bado iko kwa shamba ila haijawa tayari kukulwa.

Huku naona ya kwamba kuna aina ya gari ambalo ni lori inayotumika kwa kubeba maziwa ili waende watumie na kuuza mahali pengine hapo.

Hapa naona ndizi mzuri imeiva mno. Hii ndizi inasaidia watu wengi kupata chakula ya kila siku. Tena inaeza saidia wamama wengine kusomesha watoto wao na wajukuu wao katika mashule tofauti tofauti. Tena ni hii ni chungwa inayopandwa katika shamba

Huku naona ya kwamba kuna mama mmoja ambaye anakamua ngombe yake akiwa na furaha riboribo, huyu ngombe anaonekana kuwa amefungwa miguu yake ili asije akapiga teke.

mzee huyu ni mzee ambaye amevalia kofia ya nyekundu na mavazi ya nyekundu na anaonekana kuwa ni mzee wa kupatiana madawa za miti shamba ama pia anaweza kuwa ni mzee mchawi kwa sababu ya vitu anao anayokuwa imening'inia kwa shingo.

Ndizi na hapa naona ndizi ambalo zimepandwa lakini ndizi hizo halijaiva vizuri. Ndizi ambayo haijaiva si vyema kukula lakini kuna uwezekano wa kupika na kukula.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna ndizi ambayo haijaiva na hii ndizi inawezekana kuwa ipo kwa shamba. Hii ndizi pia hutumika kwa kupikwa na kula.

Huku naona watu wanaoleta vibuyu ya maziwa, huku kuna uwezekano wa kuwa watu wa hapa wanapenda ng'ombe wa maziwa na wanapata maziwa ili wauze.

Huku ninaona mtu ambaye anaikamua ng'ombe yake, pia huku inaonekana kuwa ni mahali pana ukame yaani kila mahali ni vumbi tu, hii ng'ombe anaonekana kuwa ni ng'ombe wa maziwa yaani inakamuliwa na mtu huyu.

Huku naona ya. kwamba kuna mandizi ambazo zimo katika shambani. Hii ndizi haijatosha kuvunwa ila huyo mtu anayetaka kuvuna anaweza kuja kuvuna na kupika kwa moto ili ale.

Huku naona ya kwamba kuna ndizi ambayo haijaivaa vizuri, hii ndizi inaonekana kuwa bado iko kwa shamba, pia hii ndizi inaeza kulwa Kwa kupika na moto.

Huku naona ya kwamba kuna shamba mmoja ambayo imelimwa katikati. Na pia hii shamba inaonekana kua kuna ndizi kuna pia sukuma wiki na kadhalika inapatikana katika hii shamba.

Huku naona ya kwamba , kuna ngombe ya maziwa ambaye ni nyeusi . Huyu ng'ombe anaonekana kuwa anakula chakula chake huku . Pia hii ng'ombe haiwezi toka au kuenda kuzurura.

Huku ni shambani, na shamba hili linaonekana kua ni shamba la ndizi. Ndizi hii bado haijaiva lakini inaweza kulwa na kupikwa ili watu wakule au unaweza kuivishwa ili watu wakule na kuuza zingine .

Huku naona ya kwamba kuna mang'ombe ambazo zimefungwa huku. Zimetenganishwa na wamama yao. Hao wanaonekana kuwa bado ni ndama. Pia huku kuna uwezekano ya kuwa wanapata maziwa.

Huku naona ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye amechuna ndizi ambayo haijatosha kukulwa. Hii ndizi inaweza kupikwa na kukulwa na inatupatia nguvu nzuri na hali njema.

Hapa naona ya kwamba kuna mama mmoja ambaye ako kwa shamba. Huyu mama anataka kuvuna ndizi ambayo bado haijaiva vizuri lakini ita inawezakana kupikwa ikiwa hivyo.

Tunaona ya kwamba kuna mkulima ambaye anaipiga dawa ngombe zake ili kuepushwa kwa kushikwa na magonjwa tofauti tofauti, hii dawa pia inawezehsa ngombe kupata hali mzuri na kua safi sana.

Huku ni shambani. Shamba hili linaonekana kupandwa ndizi. Ndizi hiyo itaweza kuzaa na ndizi hayo yatawezwa kulwa na pia yanaweza kuuzwa sokoni ili kupata pesa.

Huku tunaona boma kubwa la ng'ombe. Hii boma inatumika kulisha ng'ombe hawa. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa ni ng'ombe ya maziwa. Pia, hawa ng'ombe wanaonekana kuwa wanakula vizuri.

Huku tunaona kuwa kuna mkulima moja anauza maziwa yake ili apate pesa. Huyu mkulima anaonekana kuwa analisha ng'ombe ya maziwa ili apate fedha zake.

Huko kunaona ya kwamba kuna mkulima mmoja ambaye ako kwa shamba lake. Hii shamba inaonekana kuwa shamba la mahindi na ingine kuna mboga ambazo zinachunwa ili mkulima huyu aende akauze apate pesa. Asante.

Hapa tunaona ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa na rangi kibichi, kumaanisha kwamba, bado hazijaiva. Itatarajiwa kuiva ili iweze kulwa au itaweza kulwa kwa kupikwa.

Huku naona ya kwamba kuna ngombe ambazo ni za maziwa. Lakini wanaonekana kua wamekufa. Hapa imeleta hasara kubwa kwa mkulima ambaye alikua akifuga ngombe hawa.

Hapa ni shambani. Shambani hili linaonekana kuwa na ndizi. Ndizi haya yanaonekana kuwa mabichi na yanatarajiwa...

Hapa tunaona mimmea. Mimmea huu inaonekana kuwa ni mahindi. Mimmea huu huonekana kuathirika sana. Inaonekana kuvamiwa na wadudu. Mimmea huu utaweza kuimarika itakapo nyunyiziwa dawa itakayo imarisha hali.

Hapa ni sokoni tunaweza kuona vitu mbali mbali ambazo zinauzwa mfano ni ndizi, machungwa na kadhalika. Muuzaji huyu ataweza kupata pesa akiweza kuyauza matunda haya yote.

Huko naona ya kwamba ni nyumba ambayo chakula ya ng'ombe huwekwa ili watu huja kununua na kuenda kulisha ng'ombe yake. Hii nyasi pia inawezesha ng'ombe kwa kutoa maziwa mingi.

Huku naona ndizi ambayo imeifaa vizuri sana, hii ndizi iko tayari kwa kukulwa, hii ndizi inatupa nguvu, afya njema na pia kutuwesesha tupate hali nzuri.

Huko tunaona shamba moja ambayo hii shamba imepandwa ndizi. Lakini hii ndizi bado hazijatosha kukulwa au bado hazijatoa ndizi ya kukula. Hii pia ina uwezekano wa kukata na kupea ng'ombe ikiwa..

Huku naona ya kwamba kuna mandizi ambazo zimetolewa kwa shamba ikiwa pado ni mbichi, hii ndizi inaonekana kuwa inapelekwa kuuzwa sokoni hili mkulima apate pesa zake.

Huku tunaona ya kwamba kuna mimea ambazo hazijapandwa lakini ziko tayari kupandwa wakati wowote. Hizi mimea zinaonekana kuwa ni mandizi ambazo zimekuwa tayari kupandwa na tayari ipo kuuzwa...

Huku naona ya kwamba kuna mahindi ambayo yameharibika, hii mahindi haiwezi kutumiwa na binadamu tena lakini inaweza kua kutumika kwa kupea ikue chakula ya kuku au chakula ya ngombe.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Tunaona watu wakikama ng'ombe kutumia mashini ambazo yanavuruta maziwa na kuyaweka katika galani. Hili hii ni njia bora zaidi kwa watu.

Hii ni shamba ya ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa bado janga yaani bado ndogo na zitakapokuwa kubwa. Yataweza kuzaa bunda la ndizi. Ndizi hizo zitaweza kua yakiwa mabichi yakipikwa au kulwa yakiwa yameiva.

Hapa Naona ya kwamba kuna ng'ombe za maziwa ambazo zinakamuliwa kwa kutumia mashine ambayo inatoa maziwa ya ng'ombe. Hii mashine imeturahisishia kazi kwa kukamua na kupata maziwa.

Huko naona kuna ndizi ambayo haijaiva vizuri. Hii ndizi inaweza kuliwa kwa kupigwa. Na hii ndizi itatupa afya njema na kuhakikisha kuwa ambaye amekula hasikii njaa mno.

Huku tunaona ng'ombe ambaye anakamuliwa. Huyu ng'ombe anaonekana kuwa ni ng'ombe wa maziwa. Anatoa maziwa ili mkulima aende auze na kupata pesa. Hawa ng'ombe pia wanaonekana wakiwa wameshiba.

Huki tunaona ya kwamba kuna mandizi ambazo ziko kwa shamba, hii ndizi bado haijaiva au bado haijatosha kukulwa hii ndizi pia inaweza kulwa kwa kupika na pia itatupa afya njema.

Hapa tunaona ndizi ambayo imewekwa juu ya gari. Ndizi hii inapelekwa sokoni ili iweze kuuzwa, ili muuzaji aweze kupata pesa anapouza ndizi hizi. Ndizi hizi yaweza kulwa ikiwa mbichi au